Ndizi hii ikiwa imesimamishwa na mtu. Hii ndizi katikati yake imeiva ilhali katikati haijaiva. Hii ndizi ambazo labda bado hazijaiva zote ili iweze kupelekwa sokoni.

Sufuria hii ni ya mkono ikiwa ndani yake kuna maziwa. Halafu pale kuna kijiko ambayo inakaranga maziwa. Maziwa haya ikiwa huenda iko bado katika moto inachemshwa.

Hapa ni shamba. Shamba hili likiwa limekatwa vizuri ikiwa kuna miti ya ndizi iliyopangwa kwa laini. Hizo pale tena kuna mimea ndogo ambayo imetoka kupandwa.

Kuna mwanaume moja amesimama pale alfu kuna ndizi ambayo amewekelea mti manake uenda hii dizi itanguka kabla ndizi ijaifaa, amewekelea hili asapoti hiyo ndizi.

Mama mmoja amekaa pale akiwa anakama ng'ombe yake. Ng'ombe yake ako kwa rangi yake nyeupe na nyeusi, alafu pale amefunga na kamba miguu za ng'ombe. Pale anakama ng'ombe yake akiwa anaeka maziwa katika ndoo yake.

Ndizi hii mbili ikiwa imewekwa katika meza ya rangi yake nyeupe. Ndizi hizi mbili zikiwa zimeiva manake mtanda wake umetoka. Hii ndizi ambazo unaeza nunua pale ama unaeza kula.

Hii ni picha ya mahindi pale shamba. Hili picha inatuonyesha kuwa mahindi hiyo imeanguka ama imeharibika ama imelwa na vidudu.na haiwezi tena mea sababu imekulwa na vidudu

Mwanaume mmoja akiwa amevaa sare zake ama gauni yake na amebeba mtungi nyuma yake akiwa yeye anaosha ng'ombe. Kuna ng'ombe mmoja pale kwa rangi yake nyeupe na nyeusi akiwa amesimama mbele ya huyu mwanaume.

Wanamume wawili, mmoja akiwa kwenye pikipiki kama amevaa kofia yake akiwa ameshika kalamu na karatasi uenda ili aone mita ya maziwa. Mwingine pale akiwa anamwaka maziwa yake kuweka katika hiyo chupa.

Hapa ni kwa soko. Soko hili linatuonyesha kuna ndizi ya aina aina. Alafu kuna vitu mingi za za shamba. Huenda mkulima ameichuna pale akaileta kwa soko ili aweze kuuza ama kipande yake ili aweze kuuzia watu.

Hii ni soko ya ndizi. Kuna ndizi ambayo imepangwa kwa laini tofauti tofauti inayovutia. Halafu pale kuna mwanamke huenda yeye ndio anauza akiwa ameshika ndizi kidogo kwa mkononi mwake.

Hii picha inatuonyesha shamba la ndizi, ndizi hizi bado ziko shamba ingawa bado zimeiva na ziko tayari kukatwa ili kupelekwa katika soko hili ni kubwa na ziko safi kabisa.

Hii ni sufuria ambayo ndani yake kuna maziwa. maziwa kwa rangi yake nyeupe. Ikiwa pale katika huenda inaendelea kuchemshwa.

Ndizi zikiwa mingi zimepangwa pale katika kipanda hii kando yake kuna mama moja ambaye amevaa shati lake nyekundu akiwa pale akisipanga hizo ndizi hili aweze akauze.

Baba moja ambaye ameshika ndizi lake ambaye imetoa gada . Pale kuna ndizi zingine ambazo zimebaki. Zimewekwa kwa meza alafu yeye ametoa ganda la ndazi akiwa tayari kuweka kwa kundi yake.

Hii ni ndizi, ndizi hii inapatikana katika shamba. Ndizi hii haswa inaonyesha bado iko kwa shamba haijakatwa. Iendapo hii ndizi iko sawa na imeiva na ni kubwa ikiwa iko tayari kukatwa na kupelekwa soko.

Hapa kuna mwanaume mmoja amesimama mbele ya ndizi, ndizi ni mingi huenda ametoka kukata katika shamba lake. Ndizi hizo ziko tayari kubebwa kwa soko, huenda anangoja lori ili kubeba kuenda soko.

Ndizi hii ni ndizi moja ikiwemo bado katika shamba. Hii ni ndizi ambayo bado haijaktwa. Ndizi hii imeiva maanake inahitajika kuwa imekatwa ili waweze wakachukue soko wakauze.

Wamama hawa watano wote wakiwa wameeka chakula safi bakuli. Mmoja wao anawapakulia chakula akiweka pale ilikuwapelekea huwenda kuna wageni huko pale wakingoja chakula.

Ng'ombe hii moja, ikiwa, kuna ng'ombe mbili. Wote wamefunga na kamba mikuu yao ili wakame kutumia mashine ya kisasa. Ng'ombe hawa wamesimama pale wakingoja kukamwa imalizike.

Kuna wanaume wawili ambao wanamwaga maziwa kutoka mtungi wakiekelea katika sufuria. Huko kando tena kuna wanaume ambao wamechungulia. Hapo katikati kuna mtungi mingi ambazo zimepangwa laini, zikiwepo kuna maziwa ndani.

Mwanamke moja ambaye amevaa shati lake nyeupe akiwa katikati ya ng'ombe. Kuna ng'ombe mingi yeye akiwa anaosha ng'ombe hawa. Yeye ameshika paipu iliyoko maji ili aweze kuosha ng'ombe hawa.

Wakati maziwa inayochemshwa alafu uwache kukauka huwa inatowa kitu nyeupe, hiyo unaweka kichushu ili kutowa maziwa alafu ikauke, unaweza tumia hii kutengeneza mala ama kuweka chakula.

Pale kuna ng'ombe ambaye amewekwa pale akafugwa alafu hapa kuna mwanaume mmoja ameinama pale akiwa anakama ng'ombe. Hii ng'ombe iko na matiti kubwa maanake ni ya maziwa alafu huyo mwanaume ameweka ndoo yake chini ili anapokamua mangombe maziwa iende pale ndani.

Kuna wanaume watatu wote wamevaa sare yenye ukundu. Moja ambaye ni mzungu amekaa pale alafu wawili wako pale labda wanafanya zoezi ama wanafunzwa jinsi ya kufanya kazi ya yule mzungu.

Hapa ni shamba, ambapo ni shamba la ndizi. Kiasi kidogo, kidogo ya hiyo shamba ikiwa imelimwa ilhali iko na rangi yake nyeupe. Hii ni shamba ambapo ni ya ndizi.

Mwanamke mmoja ambaye ameinama pale huku akikama ng'ombe. Kuna ng'ombe mmoja kwa rangi yake nyekundu imekaa pale. Yeye anakama ng'ombe akiweka maziwa yake katika hiyo jagi yake nyeupe.

Sufuria ambayo ndani huenda kuna maziwa. Pale kuna vyombo tatu. Halafu kuna vidole tatu, huenda ni watu watatu ambao wanakaranga hiyo maziwa.